Mtu ameketi mezani akiandika kwenye daftari, huku kompyuta ndogo ikionyesha mkutano wa video na mtu anayefundisha mbele ya ubao. Mandhari huonyesha hali ya ujifunzaji wa mbali kwa kutumia teknolojia na vifaa vya kujifunzia. Mazingira haya yanaakisi elimu ya kisasa na mawasiliano ya kidijitali.

Mtu ameketi mezani akiwa anashika karatasi mikononi, kana kwamba anaisoma au kuikagua kwa makini, mezani kuna kompyuta mpakato, kikombe cha kahawa na mmea mdogo wa kupamba, dirishani uingia mwanga wa asili na nyuma kuna ubao wenye vibandiko vya rangi mbalimbali pamoja na rafu ya vitabu.

Wanafunzi wawili wameketi darasani wakitumia kompyuta kibao pamoja mmoja akishika kifaa hicho huku mwenzake akiguza skrini kwa kidole. Mandhari ya nyuma ina ubao wenye maandishi yanayoashiria somo na viti vingine vya wanafunzi. Taswira inaangazia ujumuishaji wa teknolojia katika ujifunzaji wa kisasa kwa ushirikiano wa wanafunzi.

Mtoto ameketi mezani ya mbao akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Pembeni kuna daftari iliyo wazi, penseli, rula, mpira wa kuvutia na mmea mdogo wa mapambo kwenye chungu. Mazingira haya yanaonyesha utulivu wa kujifunza katika mazingira ya nyumbani yanayochochea umakini na ubunifu.

Ameketi mezani akiwa anatazama video kwenye skrini ya tarakilishi huku akiwa na daftari, kalamu na vifaa vingine vya kujifunzia pembeni. Mandhari ya dawati linaonyesha hali ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni, huku mwangaza mzuri na mapangilio safi vikichangia mazingira ya utulivu na umakini. Taswira inaakisi kujifunza kwa binafsi kwa njia ya kisasa kupitia teknolojia.

Kundi la watu wameketi wakizunguka meza ya kompyuta mpakato inayoonyesha ujumbe wa successful procedure pamoja na alama ya tiki ya mafanikio. Mandhari ya nyuma inaonyesha skirini ya kidijitali yenye data ya msimbo iki akisi mazingira ya teknolojia ya juu au shughuli ya asili. Picha hii inaonyesha mafanikio ya operesheni ya kiteknolojia inayohusisha kazi ya pamoja na matumizi ya vifaa vya kisasa.

Mtu aliyevaa kifaa cha kutumia teknolojia ya ukweli halisi anaonekana akitazama na kuingililiana na vielelezo vya kidijitali vinavyoelea mbele yake ikiwemo grafu, ramani na alama za mfumo. Mwanga wa samawati unamuluika uso wake ukionyesha mazingira ya kipekee ya kidijitali.

Wanafunzi ameketi mezani akitazama skrini ya tarakilishi inayomwonyesha mwalimu mbele ya ubao na wanafunzi wengine kwenye mkutano wa video. Anashikilia penseli huku vifaa vya kujifunzia vikiwa mezani akionekana kushiriki kikamilifu katika darasa la mtandaoni. Mazingira haya yanadhihirisha hali ya kujifunza kwa njia ya kidijitali yenye ushirikiano.

Mtu mmoja ameketi mezani akivaa headphones na kutazama kompyuta mpakato inamonyesha washiriki kadhaa wa mkutano wa video kwenye screen . Meza imepambwa na kipanya, kibodi, karatasi kadhaa na taa ya mezani, huku mwanga wa asili ukiingia kupitia dirisha. Mandhari inadhihirisha mazingira ya kazi ya mbali au ujifunzaji wa mtandaoni yanayochanganya teknolojia na utulivu wa nyumbani.

Watoto wadogo wameketi darasani wakitumia kompyuta za mezani kwa makini kuandika na kujifunza. Mwalimu aliye simama nyuma yao anawasaidia kwa karibu huku mwanga wa asili ukitoa nuru chumba kilicho jaa hari ya teknolojia na elimu ya kisasa.

Kompyuta mpakato imefunguliwa ikiwa na skrini inayoonyesha jukwaa la kujifunzia mtandaoni likiwa na picha ya mhitimu aliyevaa kofia ya mahafali, video fupi na maandishi ya kuelezea kozi. Pembeni mwa kompyuta kuna vielelezo vya ubunifu kama taa ya wazo, barua pepe, vitabu, uso wa tabasamu na majani vinavyoashiria elimu, mawasiliano na mazingira.

Kifaa cha kompyuta kikiwa katikati ya mchoro kikiwa na maandishi all in one e-learning na ikoni ya kuanzisha videyo, vifaa vya ziada kama simu, kitabu, kikotoo, kofia ya maafali, na vifaa vya kuhifadhia data vimeelea karibu, vikiunganishwa kwa mstari ya madoadoa. Mchoro huu unaakisi ujumishaji wa teknolojia mbalimbali katika elimu mtandaoni.

Mtu aliyevaa sweta ya rangi ya rangi ya chungwa anaketi mezani akiwa anashika kalamu akielekeza macho kwenye kitabu kilicho wazi, kushoto kuna ikoni ya skrini yenye kitufe cha kuchezesha bidio, ikiashiria mazingira ya kujifunzia kwa njia ya bidio mtandaoni. Mandhari inasisitiza mchanganyiko wa kiteknolojia na kujifunza binafsi kwa umakini.

Kifurushi hiki cha mchoro kimegawanywa katika sehemu nne za kielimu, lesson learning kuonyesha mwanamke akitazama vielelezo vya masomo, learn business kuonyesha mwanamke na daftari limepangwa, mobile learning kumuonyesha mtu na kompyuta kibao, latin nformation ikiwa na vielezo vya data. Kila sehemu ina sehemu ya nembo ya chapa na kitufe cha learn more ikisisitiza upatikanaji wa elimu kwa njia shirikishi na ya kisasa.

Kompyuta mbili za mezani zimepangwa kando kwa kando juu ya dawati, kila moja ikiwa na skrini tofauti . Moja ikiwa na ukurasa wa wavuti wenye maandishi na picha, nyingine ikiwa na skrini mandhari ya dijitali na vielelezo. Kibodi na kipanya vimewekwa mbele ya kila kompyuta, na mtu mmoja anatumia kipanya upande wa kulia. Mandhari yote yanafanana na maabara ya kompyuta darasani, yakionyesha matumizi ya teknolojia katika ujifunzaji wa kisasa.

Michoro ya mviringo yenye rangi angavu zinaonyesha aina nne za ujifunzaji, kujifunza binafsi kupitia mtandao, masomo ya moja kwa moja mtandaoni, ujifunzaji mseto unaochanganya njia mbalimbali na matumizi ya kompyuta kuwasiliana na walimu. Kila aina imewakilishwa ikoni ya mtu aliyevaa vichwa vya sauti akitumia kifaa cha kidijitali ikisisistiza urahisi na utofauti wa mbinu za kisasa za elimu.

Kompyuta mpakato imefunguliwa juu ya meza ya mbao ikiwa na skrini inayoonyesha mkutano wa video wa washiriki tisa waliopangwa kwenye gridi ya tatu kwa tatu. Picha ya mkono upande wa kushoto inaashiria mtu anayeingiliana na kifaa hicho. Vifaa vya udhibiti kama kipaza sauti, kamera na kitufe cha kushiriki skrini vimepangwa chini ya skrini yakisisitiza mawasiliano ya kisasa kwa njia ya mtandao katika kazi au masomo.

Mtoto ameketi mezani, akitumia kompyuta mpakato yenye skrini inayoonyesha mandhari ya e-learning , ikiwa na mchoro wa balbu juu na vitabu vya rangi mbalimbali chini yake. Mezani kuna karatasi za kumbukumbu zenye rangi, kalamu kwenye kishikiliaji cha manjano na simu ya mkononi upande wa kulia. Mandhari inaakisi mazingira ya kisasa ya kujifunzia kwa njia ya kidigitali.

Ameketi mbele ya kompyuta akiwa anatumia kibodi huku picha michoro ya kidijitali kiakisi mandhari ya ujifunzaji mtandaoni yenye maandishi Elearning na alama za teknolojia kama hati, ujumbe na kompyuta. Mazingira haya nadhihirisha mabadiliko ya elimu kwa kutumia mifumo ya kisasa ya kidijitali.

Amesimama kwenye mimbari akiiandika hesabu na kuisoma kwenye ubao wazi. Mwanga wa jua unamuangaza kutoka kwenye dirisha lililo karibu. Maneno hayo yanaonekana kama fomula za hesabu, zikiwemo masafa na mabadiliko ya nishati, zikionyesha mtazamo wa kisayansi na mantiki katika uelewa wa masuala ya hisabati na sayansi.

Mwanafunzi ameketi mezani, akiwa amevaa vichwa vya sauti, akifuatilia somo la mtandaoni linaloendeshwa na mwalimu aliye mbele ya ubao aliyojaa hesabu la mlinganyo wa tofauti. Kompyuta yake inaonyesha maandishi na vielelezo vya somo, huku akiwa na daftari na kalamu tayari kwa kuandika. Mazingira haya yanasisitiza matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa njia ya masafa.

Wanafunzi wawili wanajifunza kupitia mtandao huku wakitumia kompyuta mpakato mbele ya skrini kubwa ya laptop , inayoonyesha vielelezo vya kielimu na kitufetufe ya kuchezea video. Juu ya skrini kuna kofia mahafali, ishara ya maafanikio ya kitaaluma na pembeni kuna vitabu vilivyopangwa vikionyesha mazingira yanao chochea elimu ya kisasa kupitia teknolojia ya Intellisoft.

Watu watatu wameketi kwenye sehemu ya nje yenye miti, wakiwa wamevalia mavazi ya baridi kama makoti na sweta. Mmoja wao anashikilia tarakilishi mpakato huku wengine wakitazama, wakionekana kushiriki katika shughuli ya pamoja ya kujifunza kufanya kazi kwa ushirikiano. Mandhari inaonyesha mazingira tulivu ya bustani yanayochochea ubunifu na mawasiliano ya kikundi.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi kwa kutumia tarakilishi mpakato huku akiwa amevaa earphones , na koti, la rangi ya machungwa. Mezani kuna kitabu cha kijani, karatasi na simu ya mkononi, na nyuma yake kuna rafu ya vitabu, na mmea wa chumba, ikiashiria mazingira tulivu ya kujifunzia au kufanyia kazi nyumbani.

Mpakato imefunguliwa kwenye meza ya mbao ukionyesha ukurasa wa e-learning uliyojaa alama za masomo na kifute cha enter . Pembeni kuna kikombe cheupe, kikombe chekundu na mmea katika chungu kidogo vyote vikiongeza mvuto katika sehemu njia ya kujifunzia ya kisasa. Mandhari inaonyesha mazingira tulivu ya kujisomea au kazi kwa kutumia teknolojia mtandaoni.

Watu wamekaa kuzunguka meza yenye kompyuta mpakato, vitabu na karatasi zenye maelezo ya maandishi na sticker za rangi mbalimbali. Kompyuta moja inaonyesha slaidi iliyoandikwa automedics , ikidokeza mada kuu ya mjadala huo. Mandhari ya nyuma ina masanduku yaliyoandikwa google digitals skills for africa yakionyesha kuwa mkutano huu umejikita katika mafunzo ya ujuzi wa kidigitari barani afrika.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao ikiwa na skrini inayoonyesha maandishi ya e-learning katikati yakizungukwa na alama za kidijitali kama kitabu, kofia ya maafali, gia, wingu, kikundi cha watu na video, rangi angavu na mpangilio wake vinasisitiza dhana ya ujifunzaji wa mtandaoni unaunganisha teknolojia mbalimbali kwa ya elimu jumuishi.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wamekusanyika darasani wakiwa wamezunguka kompyuta mpakato huku mmoja wao akielekeza kwenye skrini kwa mkono. Ubao wa nyuma una maandisha ya somo na dirisha linaacha mwangaza wa asili kuingia likionyesha matumizi ya teknolojia ya kidijitali katika kujifunza kwa ushirikiano wa karibu.

kompyuta ndogo imetua juu ya meza ikiwa imezungukwa na ramani ya dunia, kipimo cha maabara, atomu, vitabu, kikombe cha ushindi na vifaa vya kuandikia. Juu kuna maandishi ya e-learning ikionyesha mada ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Mazingira haya yanaaisitiza umuhimu wa masomo ya kidigitari.

Huu ni mchoro wa rangi unaonyesha mazingira ya kujifunzia yaliyojaa vifaa vya elimu, kompyuta mpakato yenye ramani ya rangi kwenye skrini, vitabu, daftari lenye maandishi saa, kalamu, penseli, kofia ya kuhitimu na chupa za rangi. Mpangilio huu unaonyesha maandalizi ya mtihani kwa shughui za kielimu katika mazingira ya ubunifu.

Mkono wa mtu unashika kalamu ya samawati na kuandika kwenye daftari lililo wazi huku mkono mwingine ukiwa kwenye kibodi ya kompyuta mpakato. Karibu kuna vichwa vya sauti na karatasi zilizosambaa zikieleza mazingira ya kazi ya kujifunza au utafiti.

Watoto watatu wamevaa sare za shule, za samawati na nyekundu. Wamekaa pamoja wakishirikiana kutumia kompyuta mpakato. Wanaonekana kuwa makini na wenye shauku, wakihusika katika shughuli ya kilimo kwenye mazingira ya nje iliyo tulivu.

Mtu anasoma kitabu chenye picha ya Adhiambo huku akihuduria mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna washiriki kadhaa wa mkutano huo na kamera ya wavuti imewekwa juu ya kifaa. Meza ina kalamu, daftari na vifaa vingine vya kujifunzia. Hii ni taswira ya mchanganyiko wa elimu ya kidijitali na kusoma kwa bidii ikiakisi mtindo wa kisasa wa kujifunza kutoka nyumbani au ofisini.

Msichana ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Pembeni kuna simu na daftari lililofunguliwa akitumia kalamu nyekundu kuchukua note .Mandhari hii inaonyesha jinsi elimu ya kidijitali ukuwa sehemu ya maisha ya kila siku hasa kwa wanafunzi wanaojifunza kutoka nyumbani.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao mweupe huku akifundisha au kueleza jambo huku pembeni kuna kompyuta mpakato juu ya vitabu vingi. Kwenye meza pia kuna kalamu ya manjano kitabu chekundu na mchoro wa kipande cha keki cha mduara. Alama ya saa nyekundu inaonekana karibu ikiashiria matumizi bora ya muda. Mazingira haya yanaonyesha elimu ya kisasa na ubunifu katika kufundisha.

Hawa ni watu watatu wakishirikiana katika mazingira ya kazi ya kisasa. Mmoja ameketi juu ya vitabu akiwa na kompyuta mpakato, mwengine anaandika katika skrini kubwa ya kopyuta na wa tatu anashika simu mbele ya kitabu kikubwa. Mezani kuna kalamu, kikombe cha kahawa, simu na kioo cha kukuza, vyote vikiongeza hisia ya kujifunza, ubunifu na matumizi ya teknolojia katika mazingira ya kazi au elimu ya kidijitali. Ni taswira ya ushirikiano wenye tija.

Chumba cha kulala chenya vitanda vya ghorofa viwili vya mbao kila kimoja kikiwa na godoro na mto wa samawati ulikunjwa kwa utadi, sakafu ya vigae ina ngaa na dirisha lililofunikwa pazia lenye mapambo limejianga upande mmoja wa chumba. Sakafuni kuna viatu vya rangi ya samawati ikiongeza mwonekano wa mangilio wa nadhifu na mazingira tulivu ya bweni au hosteli ya wanafunzi.

Vyumba viwili vya kulala vimepangwa kwa usawa kila kimoja kikiwa na kitanda cha mbao chenye godoro, mto na shuka yenye rangi mchanganyiko ya kahawia na nyeupe. Kati ya vitanda kuna kabati ndogo la mbao na dirisha lenye pazia lililofungwa linatoa mwanga wa asili ndani ya chumba. Sakafu ni ya mbao ikikamilisha mandhari tulivu na safi ya eneo la kulala.

Kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye meza za maabara ya tehama kila moja ikiwa na skrini, kibodi na kipanya. Skrini zinaonyesha ukurasa wa programu wenye rangi mbalimbali zikidokeza shughuli za mafunzo ya kidijitali. Pazia jekundu upande mmoja na skrini ya projekta mbele zimeongeza mwonekano wa chumba kilichokusudiwa kufundishia au kufanyia mawasiliano ya kitaaluma.

Chumba cha mazoezi chenye kuta za kijani na dirisha kubwa linalo ingiza mwangaza asilia. Mistari wa mashine inaeza kukimbia umewekwa kwa mpangilio wa safu mbili. Ju ya sakafu yenye mazulia yenye michoro. Mazingira haya yana chochea hali ya mazoezi kwa utulivu na mwangaza wa kutosha.

Vyumba vya kazi vilivyotenganishwa kwa mbao, vimepangwa kwa mistari ndani ya chumba kikubwa chenye dari la vigae na taa za umeme. Dirisha kubwa lenye mapazia ya samawati linaruhusu mwanga wa asili kuingia, na vitengo vya kinyonyozi vimefungwa ukutani kwa udhibiti wa hewa. Viti na dawati, vimewekwa kwa kila sehemu ya kazi, yakionyesha mazingira ya kusomea, kufanyia kazi yenye utulivu na mpangilio.

Kikundi cha wanafunzi wa udaktari waliovaa makoti meupe ya mahabara na barakoa wakmekusanyika kuzunguka kitanda cha hospitali kilicho na manikeni. Wakifanya mafunzo ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kitabibu. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa mafunzo ya moja kwa moja katika taaluma ya afya.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa kimepangwa kwa safu nadhifu kila kitanda kikiwa na godoro, mito na mashuka yaliyosokotwa na umakini. Baadhi ya vitanda vina mikoba, nguo au vitu binafsi juu yake vikionyesha uwepo wa wakaazi. Dirisha lenye pazia na feni ya dari huongeza mwanga au baridi huku sakafu ya vigae ikitoa usafi wa kuaminika.

Vyumba vinne vya kulala vimepangwa mfululizo ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya zambarau na sakafu nyekundu. Kila kitanda kina blanketi na mto wa rangi tofauti, huku kabati dogo likiwa katikati ya baadhi ya vitanda. Dirisha lenye pazia ya manjano limefunguliwa upande huo wa mwisho , likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Mandhari inaakisi mazingira ya bweni au sehemu ya makazi ya pamoja iliyo nadhifu.

Kompyuta tatu zimepangwa mezani katika chumba cha mafunzo, moja ikiwa na picha ya ua kwenye skrini. Viti vya plastiki vya samawati na ubao wa kuandikia nyuma inaashiria mazingira ya ujifunzaji wa kiteknolojia yanayochanganya zana za kisasa na elimu ya darasani.

Ukumbi mkubwa wenye dari ya juu umepambwa kwa rangi za samawati na nyeupe ukionyesha maandalizi ya tukio maalum. Mabango na maberamu yaliyobandikwa ukutani yanaonyesha picha. Nembo na maandishi mbalimbali yakidokeza mada ya maonyesho au mkutano. Meza na viti vimepangwa kwa mpangilio huku sakafu ikiwa na alama za mchezo wa badminton .

Picha inaonyesha sehemu tulivu ya kusomea au kufanya kazi ikiwa na meza ndefu ya mbao, viti vya plastiki vya rangi nyekundu na nyeusi na watu wachache walioketi wakijishughulisha kimya kimya. Upande wa kulia kuna rafu zilizojazwa vitabu huku taa za dari na madirisha makubwa yakihakikisha mwanga wa kutosha.

Chumba kilichopangwa kwa stadi kina vitanda viwili vya mtu mmoja kila kimoja kikiwa na mashuka ya rangi tofauti nyekundu na nyeusi upande wa kushoto na zambarau na nyeupe upande wa kulia. Katikati kuna meza mbili za mbao zenye viti vikitumika kama sehemu za kujisomea kufanya kazi. Rafu za juu zimejaa vitabu, vitu vya mapambo na vinyago vya kuchezea vikiongeza haiba ya kibinafsi.

Vitanda vya ghorofa vya chuma vimepangwa kwa mistari ndani ya chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae na kuta nyeupe. Godoro limewekwa kwenye kila kitanda, baadhi zikiwa na blanketi na mito. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha yaliyoko upande mmoja wa chumba na viti pamoja na vifaa vingine vimewekwa kando, kando. Mandhari inaonyesha sehemu ya malazi ya pamoja kama bweni au hifadhi ya muda.

Darasa lenye madawati ya samawati yaliyopangwa kwa umbo la safu na mistari viti vikiwa vimeandaliwa kwa nidhamu ukuta wa nyuma umechorwa kwa rangi ya krimu huku sakafu nyekundu ukuongezee mvuto wa muundo wa ndani mazingira yako kimya bila wanafunzi.

Chumba kidogo kimepambwa kwa vitanda vya ghorofa vyenye godoro jekundu juu na samawati la madoadoa chini. Ukutani kuna rangi ya samawati nyepesi, dirisha lenye pazia upande wa kulia, na kabati la mbao chini ya dirisha lenye kitu cha samawati juu yake. Sakafu ina vigae vinavyong'aa vikionyesha usafi na mpangilio unaofaa kwa matumizi ya familia au wanafunzi.

Mtaa mwembamba wa kupita kati ya majengo imejengwa kwa kuta za mawe na sakafu ya zege ukiwa na milango na madirisha ya chuma yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Mwisho wa mtaa huo kuna lango la chuma la rangi yoyo likifunga njia inayoelekea sehemu ya ndani. Mandhari huashiria makazi ya pamoja yenye nafasi finyu lakini iliyopangwa kwa mpangilio wa msingi.

Madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mistari ndani ya darasa lenye sakafu ya vumbi yanaonyesha mazingira ya kujivunza ya shule ya msingi. Ubao mweusi uko mbele ukiambatana na saa ukutani, huku dirisha kubwa upande mmoja ukiruhusu mwanga kuingia kwa wingi. Ukuta wa kijani na mpangilio wa kawaida vinatilia mkazo hali ya utoaji wa elimu katika mazingira yenye rasilimali chache.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vya mbao, kila kimoja kikiwa na mashuka na mito. Ukutani kuna pazia za mistari ya waridi na nyeupe upande wa kulia, kabati la mbao, runinga na meza ndogo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kawaida. Kuta za njano na mwanga wa dari vinachangia mandhari tulivu ya chumba cha bweni au nyumba ya kulala ya wageni.

Chumba kikubwa chenye vitanda vya chuma vya ghorofa vimepangwa kwa safu, kila kimoja kikiwa na godoro na baadhi vikiwa na mashuka na mito. Ukuta mmoja una madirisha yanayoingiza mwangaza wa asili huku sakau ikiwa na vigae na kuna viti vya plastiki pamoja na mizigo midogo ya watu. Mandhari inaonyesha ya watu wengi kama bweni, kambi au hifadhi ya muda.

Madawati ya mbao yamepangwa kwa mistari ndani ya darasa tulivu lenye ukuta za rangi ya manjano iliyojakaa. Madirisha ya upande wa kushoto huingiza mwanga wa asili yakikamilisha mazingira ya ujifunzaji yenye utulivu na mpangilio. Bango ukutani huashiria shughuli ya maudhui ya kielimu.

Chumba cha kulala kimepambwa kwa kuta za kijani kibichi na sakafu ya rangi ya mkaa mwekundu. Kitanda chenye vichanjo vya chuma na mbao kinafunikwa kwa shuka zenye rangi nyeusi na nyeupe zenye michoro pamoja na mapazia meusi upande wa kichwani. Pembeni kuna stendi mbili za mbao kila moja ikiwa na taa ya mezani nyeusi huku meza ya mviringo yenye chuma na glasi ikiwa na shada la maua ya machungwa linaloleta uhai katika mandhari tulivyo ya chumba hiki cha kustarehesha.

Chumba chenye vitanda vya korofa vya chuma vilivyopangwa kwa mpangilio wa safu kila kimoja likiwa na godora na baadhi zikiwa na mashuka au mito sakafu ni ya vikae na Kuna madirisha yanayoruhusu mwangaza wa hasili kuingia mazingira yanathirisha bweni au makasi ya muda yenye usafi na usafu wa wastani

Majengo ya makazi yenye rangi ya kahawia na beige yamejipanga pembezoni mwa uchochoro, yakiwa na malango na madirisha ya chuma. Ndoo za plastiki za rangi ya samawati na kijani zimewekwa nje kwa utaratibu. Kamba za nguo zimefungwa katikati ya njia, huku nguo zikining'inia zikielekea kukauka. Anga ni safi la samawati lenye mawingu mepesi na mbali kidogo kuna majengo marefu yanayoonekana nyuma ya nyumba hizo.

Madawati na viti vya rangi tofauti vimepangwa kwa mstari ndani ya darasa kubwa lenye pazia nyekundu huku ubao mweupe na ubao wa kijani vikiwa mbele darasani . Mandhari ni safi, angavu na tulivu yakifaa kwa kujifunzia.

Vyumba vya kulala vya bweni vimepangwa kwa vitanda vya ghorofa vilivyo na masanduku ya samawati juu yake, sakafu ikiwa ya mbao na ukuta wa manjano, dirisha mwisho wa chumba huingiza mwangaza wa asili ikiashiria nafasi ya pamoja yenye mpangilio dhabiti kwa matumizi ya wanafunzi au wafanyakazi.

Dawati mekundu yamepangwa kwa safu ndani ya darasa lenye madirisha makubwa upande mmoja yakiruhusu mwanga mwingi kuingia. Mbele kuna ubao mweusi au skrini iliyowekwa ukutani. Ukuta za umeme zikiwa juu ya dari. Sakafu ya darasa ni safi na mlango kwa upande wa nyuma unaoelekea nje ya chumba. Mazingira haya yanatoa taswira mpangilio mzuri wa kujifunza katika shule ya kisasa.

Jengo la ghorofa mbili lenye rangi ya manjano, iliyopauka lina minara miwili ya saa, moja ikiwa katikati ya paa. Mbele yake kuna uwanja wenye nyasi na bustani zilizopambwa kwa ua lililopogolewa kwa ustadi. Sakafu ya mbele inaonekana kuwa yenye unyevunyevu, labda kutokana na mvua ya hivi karibuni. Mlolongo wa madirisha na korido iliyoezekwa huashiria jengo la taasisi kama shule au ofisi ya serikali. Ni kituo isiyo tulivu na utaratibu.

Ukumbi mpana wa mikutano una viti vingi vilivyopangwa kwa safu mbili kuelekea mbele kwenye jukwa la penye pazia nyekundu. Mwanga mwingi huingia kupitia madirisha ya pembeni ukifanya ukumbi uwe wa kuvutia kwa hafla rasmi au mkusanyiko mkubwa wa kijamii.

Darasa la shule ya msingi lina dawati za mbao zilizojaa vitabu, kikaratasi na vifaa vya wanafunzi. Ukuta wa nyuma umeandikwa bango la kijani lenye maandishi meupe, boko baya, ukisisitiza ujumbe wa elimu bora. Dirisha mbili upande wa kushoto huangazia mwanga wa asili, likionyesha mazingira ya kujifunzia ya kawaida na yanayohusisha maarifa.

Mchezaji wa mpira wa vikapu ameruka juu akiwa na mpira mkononi tayari kuandaa ya kushangaza. Ameyevaa mavazi mekundu yenye namba nane huku uwanja wa ndani ukiangaziwa na mwanga wa asili kupitia madirisha makubwa. Mandhari inaonyesha kasi, nguvu na ubunifu wa mchezo huu wa kuvutia.

Ukumbi wa mihadhara uliotupu una safu kadhaa za viti na meza za mbao zilizopangwa kwa ngazi kutoka chini kuenda juu. Viti vimeunganishwa kwenye fremu za chuma na sakafu imeslaidi kuelekea mbele ya darasa. Ukuta wa matofali na madirisha upande wa kushoto huingiza mwanga wa asili yakipa chumba mwonekano wa wazi wa utulivu.

Ukumbi wenye viti vya rangi nyekundu, vimepangwa kwa safu ukuta pembeni ukiwa na mapambo ya mviringo, wa mbao na taa za kisasa. Sehemu ya kati ina chumba cha udhibiti, na mandhari ya jumla inaonyesha maandalizi ya tukio la kitaalum, au burudani katika mazingira ya kisasa, na yenye mpangilio bora.

Mwanamke amesimama uwanjani akiwa ameshika raketi ya tenisi, amevaa mavzi ya michezo pamoja na kofia tayari kwa kupiga mpira. Nyuma yake kuna mchezaji mwingine na uwanja wa tenisi wenye rangi ya samawati ikizungukwa na uzio wa chuma. Mazingira yanaonyesha hali ya ushindani na mazoezi ya ufanisi.

Huu ni ukumbi mkubwa wa michezo wa ndani wenye viti vya rangi ya samawati, kijani na njano vilivyopangwa kwa ustadi, katikati, vijani wachache wanafanya mazoezi au wanacheza kwenye uwanja wa mbao uliyowazi. Ukumbi unaonekana kuwa wa kisasa ukiwa na nafasi kubwa ya watazamaji na mwanga wa kutosha.

Kundi la watu wamesimama mbele ya basi la samawati na nyeupe, wakiwa na nyuso za furaha, na baadhi wameshika maua. Mmoja wao yupo kwenye kiti cha magurudumu, huku wengine wakiwa wamevaa fulana nyekundu, wakionekana kusherehekea tukio maalumu kwa mshikamano na matumaini.

Hili ni darasa la awali lililopambwa kwa rangi angavu na vifaa vya kuvutia watoto. Meza na viti vya plastiki vya rangi nyekundu, kijani na njano vimepangwa kwa mpangilio kirafiki. Kuta zimepambwa na picha za wanyama, michoro ya kuvutia na maandishi yanayosaidia kujifunza. Rafu zina vitabu na vifaa vya kujifunzia huku mwanga mwingi ukiingia kupitia dirisha kubwa. Taswira hii inaakisi mazingira salama na yenye amasa kwa ukuaji wa elimu wa watoto wadogo.

Viti vyeupe vimepangwa kwa mistari ndani ya ukumbi mkubwa wa kisasa. Ukuta ukiwa umepambwa kwa vitambaa vya rangi tofauti. Skirini kubwa ziko mbele kwa ajili ya mawasilisho, huku mwangaza wa dari ukitoa mwonekano wa kitaalamu na wa kuvutia.

Hiki chumba kisafi chenye sakafu ya marumaru, nyeupe na mng’ao. Kuna dirisha upande wa kushoto linalo leta mwanga wa asili na kona ya chumba, ina kabati la mbao la kuhifadhia nguo. Ukuta wa dari ni rangi nyeupe, huku milango ikiwa ya kahawia. Ni chumba kizuri na tulivu kinachofaa kwa matumizi ya kulala au kufanya kazi.

Mchezaji wa mpira wa kikapu aliyevaa jezi nyekundu anaruka juu akielekea kufunga, huku mchezaji wa timu pinzani waliovaa jezi za samawati na nyeupe wakiwa karibu naye. Mwamuzi amesimama pembeni akifuatilia tukio kwa makini na mandhari ya nyuma inaonyesha watazamaji wakifuatilia mchezo huu kwa kuzizimua katika uwanja wa wazi.

Kundi kubwa la watu limekusanyika juu ya mwamba wa asili wakitazama mandhari ya milima kwa mbali. Wengi wao wamevaa mavazi ya kawaida na kofia wakifurahia mazingira ya nje yenye anga lenye mawingu mepesi. Taswira huonyesha matembezi ya pamoja au shughuli ya kijamii ya kupanda mlima katika mandhari ya kuvutia.

Watu wanne wameketi mezani, wakiwa katika hafla au mkutano rasmi. Meza imefunikwa kwa kitambaa cheupe kilichopambwa kwa rangi nyekundu au kijani, huku kila mtu akiwa na daftari au karatasi mbele yake.

Mtu amesimama kwenye ukumbi wenye meza na viti akiwa amevaa vulana ya njano na pinki la mkongoni huku akipepa daftari la samawati na nyaraga mkononi. Mwangaza wa asili na usanifu wa kisasa uleta mazingira ya tahasisi ya elimu ya ofisi ya utawala. Maandari inasisitisa harakati za kila siku za wanafunzi au wafanyi kazi wa tahasisi.

Watu wawili wamesimama ana kwa ana wakishiriki zoezi la mikono kwa usaidizi wa mtu wa tatu aliyevaa fulana iliyoandikwa billy beans coffee . Mazingira ya chumba yana mwanga wa asili kupitia dirisha kubwa huku samani za kawaida zikiongeza utulivu wa mazoezi ya ukarabati au mafunzo ya viungo.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ameshikilia kitabu mkononi huku akiangalia simu yake mezani. Amevaa shati la samawati na suruali ya jean na mbele yake kuna kikombe cha kahawa pamoja na vifaa vingine vya matumizi ya kila siku. Mandhari ya nyuma inasofa na mimea ndani yakisisitiza utulivu wa mazingira ya nyumbani.

Wanaume wawili wameketi mezani wakijadiliana jambo, mmoja akiwa na fulana ya kijivu na saa ya samawati mkononi, mwingine akiwa na shati jeupe na kalamu mkononi juu ya daftari lililofunguliwa. Mandhari ya ndani inaonyesha mazungumzo ya kujifunza au usaidizi wa kazi katika mazingira tulivu ya kitaaluma au nyumbani.

Mikono ya mtoto aliyevaa shati la waridi yanagusa kontena za plastiki za rangi mbalimbali: kijani, samawati, manjano pink na rangi ya chungwa zilizopangwa kwa mpangilio. Kontena hizo zina vifuniko vyenye matuta madogo juu, zikionyesha mazingira ya kujifunzia au kuchezea yanayochochea hisia na stadi za watoto.

Mtoto aliyevaa shati jekundu anatembea kwa msaada wa kifaa cha usaidizi kwa kutembea kilicho na mikono yenye viunzi na nyenzo za kuzuia kuteleza. Amevalia viatu imara na mikono imefungwa viunga vinavyosaidia kudhibiti harakati. Mandhari ya nyuma ina nyasi na vifaa vya kuchezea yakisisitiza ushiriki wa mtoto katika michezo ya nje licha ya changamoto za kimwili.

Vidole vya mkono vinapapasa maandishi na nukta nundu kwenye kurasa wa kitabu mfumo wa maandishi unaotumika na watu wenye ulemavu wa kuona kusoma kwa kugusa. Kitabu kinafungwa kwa spirali ya plastiki nyeusi ikionyesha njia mbadala ya mawasilianao na elimu kwa watu wenye huoni hafifu.

Mtoto amekaa mezani akiwa amevaa shati la miraba ya samawati, na nyeupe, huku mikono yake ikiwa kichwani kwa ishara ya mawazo, au kuchoka. Meza nyekundu ina karatasi yenye mchoro, na kalamu za rangi, na nyuma yake wapo watoto wengine wakifanya shughuli mbalimbali, mazingira ya darasa yamepambwa, kwa karatasi za rangi, yakitoa hisia ya ujifunzaji, wa awali uliojaa ubunifu, na ushirikiano.

Watoto kadhaa wamekusanyika mezani wakicheza kwa pamoja na vipande vya plastiki vya kujenga vya rangi mbalimbali uku mtu mzima akiwaongoza kwa ukaribu. Mandhari ya darasani yenye vitabu na mapambo ya rangi inaonyesha mazingira ya ujifuzaji wa awali inayochangia ubunifu na ushirikiano wa kijamii kwa watoto wadogo.

Mwanamke mwenye nywele za rasta ameketi mezani na mtoto mdogo wakijishughulisha kuchora kwa kalamu za rangi. Kati yao kuna karatasi nyeupe zenye michoro ya watoto na meza imepambawa kwa vifaa vya kuchorea. Mandhari ya ndani yenye dirisha na mlango huongeza utulivu wa shughuli yao ya ubunifu na mawasiliano ya karibu kati ya mlezi na mtoto.

Watu wawili wanawasiliana kwa lugha ya alama, katika mazingira ya ndani yenye mimea na samani. Mmoja amevaa shati ya maharaka haraka huku mwingine akiwa na blausi nyeupe yenye tufe wakitumia mikono kueleza ujumbe mandhari hii inasisitiza umuhimu wa mawasiliano jumuishi kwa watu wenye ulemavu wa kusikia.

Maktaba yenye mwangaza wa kutosha ina rafu ndefu zilizopangwa vitabu huku mwanamke kwenye kiti cha magurudumu ya umeme akizungumza kwa makini na msichana aliyesimama karibu naye. Wote wawili wameelekeza macho kwenye kitabu kipya cha braille kielektroniki wakionyesha mshikamano katika mazingira ya elimu jumuishi.

Mwanaume alievaa sweta ya samawati na rangi nyekundu kwenye kola amesimama karibu na dirisha lilopakwa rangi ya samawati rangi ambayo imechubuka sehemu kadhaa. Pembeni yake kuna mtu mwingine mwenye shati jekundu na kofia ya rangi ya manjano iliopauka wakionekana kuangalia inje kupitia dirisha. Mandhari ya ndani inaonekana kuwa na mwanga hafifu ukielekeza hisia za utulivu na mausiliano ya kimia kimia.

Watoto wawili wameketi darasani mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu akisaidiwa na mwenzake kushughulikia daftari lilo wazi mezani. Kalamu zenye rangi tofauti zimetandazwa kwenye meza zikionyesha shughuli ya ubunifu au ujifunzaji wa pamoja. Mazingira ya darasa ni tulivu yakiakisi ushirikishwaji na mshikamano katika elimu ya awali.

Mtoto akisaidiwa na mtu mzima kucheza na kifaa cha mbao chenye viguza vitatu wima kila kimoja kikiwa na miduara ya plastiki ya rangi mbalimbali. Mtoto anashika pete nyekundu akijaribu kuiweka kwenye mojawapo ya viguzo hivyo huku pete nyingine zikiwa zimesambaa juu ya meza ya mbao. Mandhari inaonyesha mawasiliano ya karibu yanayochangia ukuaji wa ujuzi wa kihisia na kiakili cha watoto.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa anasoma kitabu huku amevaa sweta ya kijani yenye mchoro wa katuni na suruali ya samawati. Mandhari ya nyuma ni ya darasani yenye wanafunzi wengine na meza ikionyesha ujumuishwaji wa watoto wenye ulemavu katika mazingira ya elimu. Taswira hii inaakisi usawa, ujumuishwaji na haki ya elimu kwa wote.

Mwalimu aliyevalia gauni jekundu lenye michoro ya mioyo nyeupe, na skafu ya kichwani anashirikiana kwa karibu na mwanafunzi kwa kutumia ishara ya mikono, kuelezea dhana darasani. Mandhari ya nyuma imepambwa, kwa ,na michoro ya nyumba iliochorwa kwa mkono, ikiashiria somo la ubunifu, au stadi za maisha linalohusiana na mazingira ya nyumbani.

Mwanafunzi aliyevaa sweta ya waridi ameketi darasani na kupiga makofi kwa bashasha mbele ya daftari lililo funguliwa huku wanafunzi wengine walioketi nyuma yake wakiendelea na shughuli zao. Mandhari ya darasa la matofali lenye rafu na vifaa mbalibali. Inaonyesha mazingira hai ya kujifunza yakisisitiza ushiriki wa moja kwa moja na furaha ya kusoma kwa pamoja.

Wawili wamekaa mezani wakicheza mchezo wa fimbo za mbao zenye rangi tofauti. Kila mmoja ameshikilia fimbo huku zingine zikiwa zimetawanyika juu ya meza. Mavazi yao ya kijani kibichi na samawati ya mistari yanaendana na mandhari tulivu ya ndani ambapo nyuma kuna kabati la mbao na mwanga wa dari unaoangaza eneo hilo kwa upole.

Mtoto ameketi mezani akicheza na herufi na nambari za plastiki zenye rangi mbalimbali akiwa amevaa sweta ya mistari ya kijani na zambarau. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya darasa eneo la kuchezea watoto lenye rangi tulivu na vitu vya kujifunza huku mtoto akionekana kutangamana kikamilifu na shughuli ya kujifunza kupitia michezo.

Wanafunzi wawili wameketi mezani wakitumia lugha ya alama kuwasiliana, huku mbele yao kikiwa na daftari wazi, kalamu, tableti na kisanduku cha vifaa. Mandhari ya darasa ina viti, wanafunzi wengine na mapipa ya kuchakata taka, ikiakisi ujifunzaji jumuishi na matumizi ya kiteknolojia katika elimu.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu katika bustani yenye majani na miti akisoma kitabu kwa utulivu. Amevaa blauzi isiyo na mikono ya waridi, suruali ya samawati yenye mapambo karibu na vifundo na ndara. Mandhari ya kijani huashiria mazingira tulivu ya kupumzika na kujifunza katika asili.

Wanafunzi wawili wamekaa mezani wakitazama skrini ya tarakilishi ndani ya maktaba au chumba cha kujisomea, rafu zilizojaa vitabu ziko nyuma yao na mazingira yanatoa hisia ya utulivu na umakini mmoja amevaa sweta la rangi ya mwangaza na mwingine shati jeupe nywele zake zikiwa zimepangwa kwa mtindo wa kusokotwa mandhari huashiria mazingira ya masomo au kazi ya pamoja kwa makini.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye viti vya mbao, wakitumia tarakilishi za zamani. Kila mmoja amevaa vipokea sauti masikioni. Wanaonekana wamejikita katika kazi zao, wakiandika kwenye kibodi. Mazingira yanaonekana kua ya darasa au chumba cha kompyuta.

Watoto watatu wanashiriki mchezo wa kujifunza wakiwa mezani darasani, kila mmoja amevaa baji la kijani shingoni na wanatumia kadi za picha zinazosaidia katika kujifunza maneno yanayofanana matamshi. Mazingira ya darasa yanaonyesha uchangamvu wa shughuli za elimu ya awali.

Mwanaume amevaa fulana ya kijivu anakaa karibu na mtoto aliyevaa shati la samawati wakitumia kompyuta kibao mezani. Mazingira yao ni ya kujifunza huku rafu ya vitabu na vifaa vingi nyuma yao ikiashiria usaidizi wa kielimu au kazi ya pamoja ya maendeleo ya maarifa.

Msanii huyu amekaa kwenye meza ya kuchora, akiwa na vifaa mbalimbali kama penseli za rangi, brashi na karatasi. Amevaa shati la samawati na skafu nyekundu, huku akiwa ameketi kwenye kiti cha njano. Dirisha kubwa nyuma yake linaonyesha mandhari ya kijani na miti, ikileta mwangaza na utulivu wa kimazingira kwenye eneo lake la kazi.

Mwanaume aliyevaa shati la machungwa anawasiliana kwa ishara za mikono na mwenza wake aliyevaa shati la kijani kibichi ananukuu maelezo kwenye karatasi, kompyuta mpakato iko mezanimbele yao huku mwanga wa asili ukipenya kutoka dirishani na mimea ikiongeza utulivu wa mazingira.

Hawa ni watu watatu wakiwa kwenye mazungumzo ya pamoja mezani, mmoja wao anatumia kidole kuelezea jambo ikionekana kama anatoa mafunzo au kuelekeza. Wengine wawili wanamsikiliza kwa makini mmoja akiwa amevaa shati jeupe na mwingine karibu naye. Kwenye meza kuna kifaa cha kieletroniki mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunza au kazi ya pamoja kwa njia ya kidigitali, ni mfano mzuri wa ushirikiano wa kisasa.

Watoto hawa wameketi kwenye viti vya magurudumu wakiwa katika sehemu ya wazi yenye shughuli za kijamii. Viti vya magurudumu vina rangi angavu kama nyekundu na watoto wamevaa mavazi ya kawaida wakionekana kushiriki tukio maalum au la kijamii. Mandhari hii inaakisi ujumuishaji wa watoto wenye mahitaji maalum na umuhimu wa kuwahusisha katika matukio ya kijamii kwa usawa na staha.

Watu wawili wamesimama mbele ya ubao wa chaki. Mmoja anashikilia karatasi kadhaa kanakwamba anaeleza mpango fulani kwa mwenzake. Nyuma yao watu wengine wawili wanaonekana wakizungumza. Mazingira haya yanaashiria majadiliano ya kikazi au ya kitaaluma ikiwezekana ni mafunzo kuhusu mbinu na mikakati ya kufanuikisha lengo fulani.

Mtoto mdogo ameketi mezani, akishiriki shughuli ya sanaa na mtu mzima anayemshikia karatasi ya njano. Mezani kuna vipande vya karatasi za rangi na vifaa vya kuchorea, vikionyesha mazingira ya kujifunza kwa vitendo. Kutani kuna mchoro wa twiga na majani ya kijani unaoashiria mazingira ya kichekechea au kituo cha maelezi.

Mtu mzima na mtoto wakiwa mezani wa kishirikiana kwenye shughuli ya kucheza kujifunza. Mezani kuna vipande vya mbao vya rangi tofauti kama nyekundu, kijani na samawati vinavyoonekana kutumika kwa kujenga umbo wa kuchochea ubunifu. Nyuma yao kuna rafu yenye vitabu au vifaa vya kielimu.